Hii ni picha ya vifaranga wadogo walioko ndani ya jengo maalum la kufugia. Katika muktadha wa ufugaji wa kisasa wa viwandani. Vifaranga hawa huwekwa kwenye mazingira yaliyo na udhibiti wa joto, mwanga na chakula ili kuhakikisha ukuaji wa haraka na afya bora kwa uzalishaji wa nyama au mayai kwa wingi.

Hii ni picha ya vimwagiliaji vikiwa kazini katika bustani. Katika muktadha wa mifumo ya umwagiliaji, vimwagiliaji hutumika kusambaza maji kwa usawa kwenye mimea ili kuhakikisha ukuaji mzuri hasa wakati wa kiangazi au maeneo yenye mvua chache. Ni sehemu muhimu ya teknolojia ya kilimo cha kisasa inayosaidia kuokoa maji na kuongezea mavuno.